Mtoa huduma wa hospitali aliyevaa koti jeupe lenye nembo ya taasisi, akiwa amebeba kalamu mkononi, katika mazingira ya ndani ya afya yenye muonekano wa utulivu. Vazi hilo rasmi linaonyesha utambulisho wa kitaaluma wa muhudumu huyu, ikisisitiza usafi, uwajibikaji, na viwango vya huduma, vinavyotarajiwa katika mazingira ya hospitali.

Mtaalamu wa afya aliye vaa koti jeupe la kitaalamu likiakisi taaluma ya tiba na maadili ya huduma kwa jamii, vazi hilo linaashiria usafi na uaminifu na umakini unao hitajika katika mazingira ya hospitali mahabara au kliniki. Mkao wake wa kitulivu unasisitiza wajibu wa kitaalamu na tiba.

Vifaa vya kutayarisha dawa za asili, ikiwa ni pamoja na kinu na mchi, chupa zenye mimea na majani ya kijani, vyote vikionyesha mbinu za tiba mbadala zinazotegemea nguvu ya mimea, kama: mizizi, majani na maua, kwa kutibu matatizo mbalimbali ya kiafya. Muundo huu unaakisi utamaduni wa kutumia tiba za asili kwa afya endelevu.

Viambato vya tiba ya asili vikiwemo mafuta ya mzeituni, vipande vya limao na vitunguu vikubwa ambavyo hutumika kwa afya ya mwili na matibabu ya nyumbani. Mafuta ya mzeituni huimarisha ngozi na nywele na kupunguza maumivu ya misuli.